Kitabu ambacho kimefunguliwa kiko na maandishi ya kusoma na pia kuna picha ya familia moja wanapokuwa katika mezani wakila. Ile pande ingine kuna mtu ambaye anajaribu kutengeneza kiti ionekanane vizuri.

Madaftari za wanafunzi zinaonekana pale na hawako shuleni kwa sababu hakuna mtu ameketi pale kwa viti. Kuna ingine imetokana kichwa kidogo.

Wanamchezo ule wa kuendesha baiskeli wamejivaa na zile sare zao za kikazi. Wako wamekinga vichwa, wameweka baiskeli kwa barabara wako wanaendelea na hii shughuli na tena ni kama hao wachezaji ni wa Kenya kwa sababu wamevaa sare imeandikwa Kenya.

Viti ambavyo vinatumika sanasana na wanafunzi wa chuo kikuu ambacho kikona pahali pa kuandikia na hata pale pa kuekelea vitu chini ya viti zimewekwa katika chumba hiki cha kusomea.

Jengo nzuri liko hapa na linaonekana limechorwa picha za wanyama wa porini kama twiga iko pale, ili watu wakuje waangalie. Inaonyesha dalili mzuri sana na pia nyasi imekatwakatwa vizuri.

Ni chombo fulani cha kuweka vitu mbalimbali, zimepangwa kila kitabu ama faili iko na sehemu yake ya kuiwekwa na imeandikwa pia majina ya watu pia yameandikwa katika hizi vitu za faili.

Matumizi ya 'hiki' na 'hivi' wakionyesha wakitumia picha tofauti tofauti ya vitabu ambazo zinabebwa na jamaa flani na kitabu pia imebebwa na tena wakitumia 'viatu' na 'kiatu' ya kuonyesha ya kwamba ikiwa kwa hali moja ni kiatu kwa hali ingine kama ni wingi wanasema ni viatu.

Shuleni ambapo kuna nyumba mrefu sana. Kuna madarasa na milango inaonekana na madirisha. Kuna pia vile naona kuna uwanja kuu na sehemu ambayo imewekwa miti mzuri ambayo hata imekatwa katwa ndio ikae mzuri.

Kitabu cha gredi la saba ya kusomea kompyuta ambayo imechapishwa na Longhorn. Hii inakaa ni ile wanafunzi wanasoma ndio wapate ujuzi ya kutumia tarakilishi.

Maana tamu sana ya neno ya kizungu ya karibu, ambayo inaashiria ya kwamba ukifika hapa katika hiki chumba, utapata kama kusoma ni tamu sana, kuna ile uhusiano, kuna ile ya kukuwa na watu tofauti tofauti, kukaa pamoja.

Karatasi ya mtihani ya mwanafunzi ambayo anaulizwa maswali na kujibu, kuna zingine amepata anawekewa alama ya kupata na kuna zingine amenoa anawekewa alama ile ya kusema hujapata.

Nyumba ndefu ya ghorofa hapa inaonekana halafu tena kuna maandishi pale ambayo inaonyesha wale wageni wanaokuja kwa hili jengo wanaambiwa wapitie katika ofisi ndio wapewe mwelekeo vile watapata huduma.

Kitabu kinachoonyesha wanafunzi dalili ya kucheza, kusoma na kuwa pamoja ili wajue ya kwamba vitu vyote ambavyo vimefanywa watu wakiwa pamoja ni cha muhimu sana, na sio kufanya kitu shughuli pekee yako.

Darasani pale naona kuna vitu za wanafunzi pia na zile visanduku vyao wanavyoweka vitabu, zimewekwa hapo, kuna vitabu tena ziko juu na makaratasi, wanafunzi ni kama hawako shuleni leo hii, hawako darasani, wameweka tu vitu.

Darasani kuna dawati za wanafunzi, viti na hata ile locker ya kuweka vitabu ndani. Nyuma pia kuna kabati ambazo pia inaweka vitu za walimu ama wanafunzi.

Vifaa za watoto wachanga wale wa shule ya chekechea. Wanacheza hapa pale vifaa hivi vimewekwa na vyuma za watoto kuruka, ku swing na pia hata kuendesha zile tires za magari zilizo ngolewa.

Kitabu cha wanafunzi ambacho kiko na picha tofauti cha lori, cha gari moshi na cha baiskeli, ili wanafunzi wajue, wayaangalie na waone ndio wasome pia.